Mtoa huduma wa afya ya kinywa aliyevaa nguo yenye rangi ya bluu na glavu. Mkononi ameshika kifaa kinachotoa mwanga, mfano wa tochi, anachokitumia kwa ajili ya kumchunguzia mgonjwa mdomoni.

Watoa huduma ya afya ya kinywa wakiwa ndani ya chumba huku mmoja wao ameshika bomba la sindano akilielekeza kwenye mdomo wa mtu anayefanyiwa huduma hii, madaktari hawa wamevaa nguo za bluu kofia na barakoa.

Eneo la ardhi lililo na rangi ya kijani nzuri inayovutia, inayotokana na uwepo wa nyasi na miti iliyozunguka hapo. Hali hii husaidia uwepo wa hewa safi, pia makazi salama ya viumbe hai.

Moja ya jengo katika hospitali lililopakwa rangi ya bluu pamoja na nyeupe huku taa zikiwa zinawaka. Pembeni kuna viti vinavyotumika kukalia wagonjwa wanapokua wanasubiri kuingia kwa daktari.

Moja ya chumba katika hospitali, kukiwa na daktari anayemfanyia uchunguzi mgonjwa aliyelala. Amemwekea kifaa tumboni, huku akiangalia vipimo vyake kwenye kifaa kilicho na kioo pembeni yake.

Chumba kilicho na watu, baadhi yao wakiwa ni watoa huduma za afya, mmoja wao amevaa koti jeupe na glavsi mkononi huku akiwa ameshika mkono. Mwingine ana vidonge mkononi. Juu ya meza kuna maboksi yaliyo na dawa, na mengine yakiwa na vifaa kwa ajili ya kutoa huduma za afya.

Moja ya chumba katika hosptali kikiwa na mashine za kufanyia uchunguzi, wapo watu wawili walio vaa sare za rangi ya bluu, mmoja ameinama kwenye moja ya mashine na mwingine alievaa barakoa amesimama huku ameshika kifaa chenye rangi ya njano.

Moja ya eneo katika hospitali iliyo na rangi nyeupe, chini kuna ufito wa brauni, akiwa amesimama mfanyakazi wa hospitali aliyavaa koti lenye rangi nyeupe na suruali nyeusi.

Ndani ya chumba kukiwa na kitanda kilichotandikwa shuka jeupe, juu yake kuna mtoto aliyelazwa hapo, kukiwa na daktari anayemkagua, amevaa mashine shingoni na barakoa, pembeni yake kuna mtu aliyesimama amevaa nguo zenye rangi nyeusi.

Chumba kidogo katika hospitali kukiwa kumefungwa mashine za aina mbalimbali. Yupo mama aliyekaa amevaa nguo ya bluu huku ameshika mtoto aliyezungushiwa nguo yenye rangi nyeupe.

Sehemu yenye mkusanyiko wa watu, waliosimama na wengine wamekaa wakiwa wamebeba watoto wao. Huku kukiwa na watoa huduma ya afya kwa watoto, wakiendelea na zoezi la kutoa huduma.

Watoa huduma za afya, baadhi wakiwa wamevalia aproni zenye rangi nyeupe. Mmoja ameinama akiwa ameshika bomba la sindano, akimchoma mtu chanjo begani, na kuna watu waliosimama pembeni yao.

Chumba kilicho na watu waliosimama, wengine wakiwa wamekaa kwenye viti huku wamepakata watoto, ambapo mmoja wao akiwa amefungua mdomo akipatiwa chanjo kwa njia ya matone. Chanjo hizi huwasaidia kuwakinga na maradhi mbalimbali.

Mmea ulioota katika aridhi, ambao unatumika kama dawa ya asili, ambazo husaidia kutibu magonjwa ya aina mbalimbali. Majani, magome na mizizi ya mimea, ndiyo hutumika kutengeneza dawa za asili zinazotokana na mimea.

Mimea iliyooteshwa kwenye vyombo vyenye rangi nyeusi, hutumika kutengeneza dawa za asili ambazo husaidia kutibu magonjwa ya aina mbalimbali, kwa binadamu na hata wanyama.

Kopo lenye mfuniko wa njano likiwa limezungushiwa karatasi yenye maandishi, yanayoelezea matumizi ya dawa ya asili iliyomo ndani ya kopo hilo, pia kuna picha ya mmea ambao umetumika kutengenezea dawa hiyo.

Vitunguu, malimao na mafuta yaliyo ndani ya chupa, ambayo yametengenezwa kutokana na mimea. Vitu hivi huweza kutumika kama dawa za asili kwa kutibu magonjwa ya aina mbalimbali.

Sahani na kikombe chenye rangi nyeupe, kukiwa na tangawizi na limao vilivokatwa vipandevipande, moja ya kipande cha limao kipo ndani ya kikombe, pembeni kuna limao pamoja na tangawizi vilivyo juu ya meza, vitu hivi hutumika kama dawa za asili kutibu magonjwa.

Mabakuli yaliyojuu ya meza, yakiwa na dawa za asili zinazotokana na mimea. Dawa hizi hutumika kutibu magonjwa ya aina mbalimbali. Pia pembeni kuna mkono ulioshika dawa hizo.

Vitunguu swaumu vyenye rangi nyeupe ambavyo hutumika kama moja ya dawa za asili kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali. Pia hutumika kama moja ya kiungo kwenye chakula.

Dawa za asili zilizotengenezwa katika mfumo wa vidonge vyenye rangi ya kijani, vikiwa ndani ya kijiko kilichotengenezwa kwa mbao. Dawa hizi hutumika kutibu magonjwa ya aina mbalimbali.

Mimea inayotumika kutengeneza dawa za asili ambazo hutumiwa kutibu magonjwa ya aina mbalimbali. Mimea hii imechanua maua ya rangi mbalimbali kama vile: rangi ya machungwa, nyeupe na damu ya mzee.